Eneo hili ni eneo ambayo liko kwenye ufuo wa bahari kwa vile mchanga ulioko hapa ni mchanga wa ufuoni. Jumba hili limeandikwa Stella, ni pahali ambapo watu huja kukandwa mwili.

Huu ni mtaa ambao una barabara iliolaini na haina magari mengi. Gari inayonekana hapa ni gari nyeupe ambayo inaonekana kuenda mwendo wa polepole, na gorofa ilio hapo inashiria kwamba ni gorofa inaezakuwa ni shule ama nyumba za watu.

Chombo kilichoko baharini ni aina ya meli inayotumika kusafirisha watu kwenye ng'ambo moja hadi nyingine. Chombo hiki kina abiria, magari na watu kadhaa ambapo ambao wanaaminika wanavuka kuenda sehemu nyingine.

Eneo hili ni eneo lililoregeshwa na kuwa kwa maana watu wanaonekana hapa wanaonekana wakichinja nyama haswa wa dini ya kiislamu kwani kuna wazee kwa wanaume ambao wamevalia kanzu wakingoja na kuelekeza jinsi nyama yao itakavyo chinjwa.

Mazingira haya ni ya kwenye ufuo wa bahari kwa vile mchanga iliyo hapa ni mchanga unaopatikana haswa unaopatikana Pwani. Mimea iliyome huku ni mimea inayomea kwenye mawe.

Gari hili la aina ya lori lenye maandishi ya wide load linaonekana barabarani kisa linaweza kua limesimama ama liko kwenye msafara wa kwenda kupakia au kupakua mzigo.

Hawa ni wachezaji wa kutumbuiza kwa maana sare walizovalia ni za michezo iliyo na rangi nyeupe, leso na pia nguo nyekundu, watu hawa ni wanawake wanaonekana ni wachezaji.

Mandhari haya ni kweye ufuo wa bahari na kuna mkahawa ambapo watu wanaonekana wameketi wakitulia na kujibarizi. Kwenye bahari mna mashua inayoegeshwa.

Gari hili la aina la tuktuk iliyopambwa na rangi ya kijani na manjano, imesimama na kungoja kutengenezwa au kuabiriwa kwa maana mwenye kuendesha haonekani.

Mazingira haya ni mazingira ya mkutano ambapo mtu aliyevalia kanzu anaonekana kupeana hotuba, pia kuna mtu ambaye amebeba kamera kwenye mwili wake ameivaa na eneo hili linakaa ni mkutano wa kisilamu.

Aina hizi za kisanaa huitwa gita. Hutumika na wachezaji na waimbaji. Wachezaji hawa hutumbuiza watu kwa kutumia ala hii ambayo ina mtambo wa kupigia kwa kutumia vidole ama ncha za kucha.

Taswira hii ni kwa barabara ambapo gari la aina la tuktuku liko kwenye maegesho na dereva anatumia kioo kuona vitu vilivyo ama watu walio nyuma.

Mmea huu umemea katika mti na ni mti mrefu sana na imezingirwa na maua eneo hili ni eneo ambayo sana sana ni kama vile hoteli.

Gari hili la aina ya trela, linaonekana kubeba mzigo mzito, ya rangi nyeusi. Mzigo huu haueleweki ni nini haswa, lakini inaonekana kuwa mzito kweli. Na mwanaume aliyesimama hapo kama mwenyezi mzigo.

Sehemu hii ya jumba ni sehemu ya juu inayoitwa paa. Paa hili limetengenezwa kwa makuti na linaonekana kwamba ni eneo la kujiburudisha kama mkahawa.

Hawa ni mashabiki wa Kenya, kwa maana wamebeba bendera iliyo ya Kenya. Mashabiki hawa wanaonekana kufurahia na kutumbuizwa, na wamevalia nguo ya rangi nyekundu, haswa wanawake kwa wanaume.

Wanawake hawa watano ni wa dini ya Kiislamu kwa maana wamevalia buibui. Hizi ni sare ambazo wanaozivaa ni watu ambao hufuata masharti na dini yao ya Kiislamu.

Jumba hili ni jumba la kifahari ambalo limetengenezwa na makuti na kupigwa rangi nyeupe. Pahali hapa ni pahali ambapo pana mazingira matulivu, jua iliyowaka vizuri.

Watu walioketi hapa ni watu wa dini ya Kiislamu haswa wanaume kwa watoto wa kiume. Watu hao inaonekana wako kwenye mafunzo au mkutano kwa maana kuna mmoja ambaye ameshikilia mikrofoni tayari anapiga gumzo.

Eneo hili ni eneo la michezo, haswa mchezo wa mpira wa kudunda uitwaye basketiboli. Mpira huu mchezo na wanawake kwa wanaume ambapo, hungangana kutia mpira kwa kikapu.

Bango hili linaonyesha kwamba limeandikwa katika jina ambayo inaweza kuwa ni maandishi ya kirumi ama ya Kiarabu na yaliyokolezwa yakawa maandishi madogomadogo.

Watu hawa wanaonekana wamefurahia sana kuegeshwa kwa chombo cha maji kwa aina ya mashua. Chombo hiki kimebeba watu wengi, ambao wanaonekana hawana wasiwasi kwa sababu maji yametulia, na anayeliegesha anajua kazi yake.

Gari hili la aina la trela linaonekana kubeba gari ingine juu kwa maana kwa kawaida trela huwa ina nguvu nyingi na inaweza kubeba mizigo ya kila aina na iliyo na kipimo ya aina yoyote.

Watu hawa wanne wako kwenye safari kwenye chombo cha maji. Wanaonekana kuwa ni watalii. Wawili wamevalia kofia nyeusi na mmoja amevalia kofia nyeupe na mwingine amevalia shati iliyoandikwa, "Utapita ama nikupitie".

Hii ni aina ya bahari, ambayo ina vyombo vya kusafiria, na pahali pa kutua kwa mizigo inayoletwa na meli. Meli hii inaonekana kuwa ina magari ndani, na pia mizigo.

Watu hawa ni wachezaji na watumbuizaji wanaoonekana wako kwenye sanaa yao ya uigizaji. Watu hawa wamevalia nguo nyeupe na nyekundu na wamejumuika wake kwa waume.

Jumba hili ni jumba la mtaa wa kiduni kwa maana imetengenezwa na makuti, mlango ni aina ya mti ni jumba ambalo linaonekana kwamba haliishi mtu na kama mtu anaishi anateseka sana.

Gari hili la aina ya tuktuk iliyo na nambari ya usajili inaonekana kwamba Iko kwenye maegeshoni na inaenda kufanya kazi zake za kila siku ambapo inaeza kuwa ni kubeba abiria ama mizigo.

Sehemu hii ni sehemu ya kuweka vitabu, ambapo imetengenezwa ili vitabu viekwe vizuri. Vitabu hivi ni vitabu nane, na inakaa kwamba msomaji wake husoma mara kwa mara.

Jengo hili la kale ni jengo la kitalii kwa maana ni la kitambo sana kwa vile mti, kwa vile mawe kunradhi inaonekana kubomoka kana kwamba imeishi miaka na mikaka.

Mtu huyu watu hawa watatu wanaonekana kwamba wamevalia barakoa. Mmoja wao amevaa barakoa nusu na mwingine aliyevaa nguo ya kijani anaonekana kupeana kitambulisho.

Pahali hapa ni pahali pa uwanja wa ndege, ambapo watu huja kuabiri au wanapotoka kusafiri na ndege. Pahali ambapo ndege husimama, nao wanaweza kufika mahali ambapo wanakwenda.

Watu hawa wanaonekana kwamba ni wa Kenya ambao ni mashabiki wa timu au ni wachezaji wa timu fulani kwa maana kila mtu amevalia jezi maalum iliyoandikwa Kenya na inaonyesha kwamba wote ni mashabiki wa timu moja.

Maji haya mengi ni maji ya baharini ambayo inaonekana kwamba bahari ina maji inapita mingi.

Eneo hili ni eneo la bahari ambapo watu wanaogelea, wengine wanaoonekana kuvua. Pia kuna meli iliyoonekana kwa mbali ambayo inaonekana imekuja kutua kwenye ufuo wa bahari.

Hapa ni pahali ambapo watu huja kujiburudisha kwa jina bustani Sud iliko hapa ni aina ya bango la kuonyesha maelezo kwa maana kuna mshale inaoashiria pahali.

Wakati huu ni wakati wa usiku maana kuna giza na mataa yamewashwa, eneo hili ni eneo ambapo magari huja kusimama na kungoja abiria, gari zilizo apa ni aina ya tuku tuku.

Jumba hili ni jumba la kuabudu, kwa maana picha iliyo hapa ni picha za sanamu na kuonyesha washirika hawa ni Wakatholiki, na pia kwa maana kuna msalaba iliyoko mbele na misalaba kadhaa kadhaa.

Chombo hiki cha bahari ni aina ya mashua ambayo inayobeba watu na kuwasafirisha eneo moja hadi nyingine. Watu hawa wanaonekana kwamba ni watalii wamekuja kujifurahisha na kufurahia maji ya bahari.

Eneo hili ni eneo la maabadhi ambapo waumini huja kuswali na kuskiza neno la mungu. Eneo hili linaitwa, Enter his gates with thanksgiving . Neno hili limetolewa katika kitabu cha bibilia.

Eneo hili ni eneo la kupata usaidizi la kiserikali kwa watu ambao wanatatizika na mambo kadhaa kadhaa. Watu hawa wameonekana kuvaa barakoa na pia wanaonekana kusaidiwa mmoja mmoja kwa maana kuna walio kaa na walio simama.

Eneo hili ni eneo inayoonyeshwa kwenye. Kuna mtu aliyejuu kupiga picha kwa maana ni mazingira inayoonyesha mazingira inayomea vizuri vyumba, barabara na mambo mengi tu.

Meli hii inaonekana inaenda kutua kwenye port kwa maana imepakiwa vitu vingi haswa watu na magari chombo hii cha bahari hutumika kusafiri na kubebea watu ama mizigo.

Mwanaume huyu aliyevalia kanzu ya rangi ya kijivu na kofia anaonekana kupeana hotuba kwa waumini wake ambao ni wa dini ya Kiislamu kwa vile wengi wao wamevaa kanzu kama yeye.

Eneo hili ni eneo la mahojiano ambapo wanadada wawili na mwanaume mmoja, mwanadada aliyekaa kwenye kiti na kuwa kuangalia tarakilishi, anaonekana kumpiga picha aliyesimama pale mbele.

Eneo hili ni eneo la pahali pa kuabudu kwa watu wa dini ya Kiislamu kwa maana kama vile bango ilivyoandikwa Masjid, Masjid ambayo watu walioko hapo kuna watu wa dini ya Kiislamu.

Pahali hapa ni pahali ambapo biashara nyingi zinafanyika kama vile kuna kibanda cha kuuzia kitoweo alafu pia gari lililoko hapa limesimama na aliye ndani anaonekana kuagiza kitu au pia kupiga picha.

Bango hili linaonyesha hapa ni pahali watu hukuja kujiburudisha kwa maana kama ilivyoandikwa ni "CORAL BEACH RESORT" pahali ambapo watu huja kufurahia mandhari.

Mwanaume huyu aliyevalia kanzu, anaonekana kutembea na kutoka msikitini. Kwa maana amevalia kama mtu anayeenda kuabudu, na ni wa dini ya kiislamu.

Eneo hili ni eneo la kuuzia nguo haswa za wanawake. Kuna nguo kama aina ya rinda na pia nguo ya aina ya vitenge vilivyotengenezwa vizuri na vya kuvutia pia kuna vikapu ambavyo vimetengenezewa wanawake.

Watu hawa wanaonekana kumsikiza mwanaume aliyesimama na amevalia suti ya rangi ya blue . Mwanaume huyu anaonekana kuwapa mawaidha au maoni kwa maana wanamsikiza wametega sikio.

Eneo hili ni eneo la bahari kwa maana maji ni mengi na kando kando ya maji kuna jumba ambalo linaonekana kwamba ni pahali ambapo watu huja kutazamia bahari na ni jumba la kifahari kama vile mkahawa.

Pahali hapa ni pahali ambapo mizigo ya konteina hupakiwa kwenye meli na pia kupakuliwa na kuachwa hapo ili wenye mizigo kuzijia kwenye poti. Pahali hapa sana sana huwa ni kilindi cha Pwani.

Jumba hili la kuabudu, ni jumba la Kiislamu, kwa maana juu yake kumewekwa sanamu ya mwezi na pia jengo hili lina rangi ya nyeupe na samawati.

Eneo hili ni eneo la kitalii haswaa iliyokuwa miaka ya kitambo kwa maana jumba hili linaashiria kwamba si la kisasa bali ni la kitambo. Watu huja hapa kuona vitu vilivyotendeka enzi za kitambo.

Eneo hili ni eneo limetengwa kwa maana mambo yanayotendeka hapa si mambo mengi kwa vile wanyama kama vile kondoo na mbuzi wanaoonekana kutulia kule na hawana mchungaji.

Eneo hili ni eneo ililona maji mengi na magorofa marefu marefu, eneo hili lina meli vyombo vya maji na pia magari.

Hii ni sanamu inayotumika na watu wenye dini ya Kihindi, sanamu huyu amevalishwa mapambo ya Kihindi kutoka kwenye kichwa, ambapo anakofia iliyo na rangi ya kijani na nyeupe.

Uwanja huu wa ndege ni uwanja ambao ndege hutua na kubebea abiria. Ndege letu hili linaonekana kwamba limekujalimesimama likingoja abiri ama kufanyiwa ukarabati.

Mandhari hii ni mandhari ya bahari inayoshuhudiwa katika sehemu ya juu kwa maana kuwa aliyepiga picha alikuwa ndani ya ndege ama sehemu ambayo ni juu zaidi.

Eneo hili ni eneo la bahari ambapo watu huja kujibarizi kwa maana imetengenezwa viti vya kutulia vilivyoekwa kando kwenye ufuo wa bahari.

Eneo hili ni eneo la kuonea wanyama wa bahari kama vile kasa kwa maana bango lililo hapo limeandikwa, Diamond Leisure And Sea Turtle Nest, pahali pa kuona wanyama wa majini.

Mwanaume huyu anatembea kando ya ghorofa mawili, ghorofa hizi zinaonekana kama ghorofa zinazopatikana kwenye mtaa wa pwani kwa maana jisni ghorofa zilivyokaa, rangi kutokanatokana na mambo kama hayo.

Jengo hili ni pahali pa kuabudu ambapo sanasana wanaojumuika hapa ni watu wa dini ya kiislamu. Watu walio hapo nje ni wanaume ambao inaonekana kwamba ndio wanaokuja kuswali hapo ndani.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari, kwa maana mchanga iliyoonyeshwa hapa ni mchanga inayopatikana kwenye bahari, iliyo na rangi ya jivu jivu au nyeupe. Eneo hili ni eneo ambapo maji hufika wakati ambapo yako mengi kwenye bahari.

Sehemu hapa ni sehemu ya kupata huduma za serikali iitwayo Huduma Centre. Pahali hapa wafanyikazi hawa wanaonekana wamesimama wakingoja kupewa nafasi ya kuzungumza ama kumsikiza anayeongea.

Jengo hili limewekwa watu ambao walipigania uhuru miaka ya jadi. Watu hawa wanne wanafanana na maaskari na pia wanaonekana kubeba vyombo vya usalama kama vile bunduki.

Watu hawa ni wana harakati ambao sana sana hutetea jamii. Anayeonekana hapa ni mkurungenzi wa watu wa kutetea watu kama vile kinara wa Wiper aitwaye Kalonzo na kinara wa chama Law ambaye sana sana ni mwanamke.

Wanajeshi hawa kawaida yao hulinda usalama. Wanaonekana kwamba ni wa dini ya kiislamu na wanapiga swala na wanaonekana kwamba wanaomba mungu wao wengine wakiwa wanatulia na kupiga gumzo.

Eneo hili ni eneo la kulia chakula kwa maana limeandaliwa kuna masufuria ya kielektroniki sahani na vijiko vya kupakua, eneo hili ni pahali ambapo watu huja kujikula.

Eneo hili ni jumba iliyo mahabadi ambapo inafanana na mahabadi ya ki𝑖slamu ama pia inaezakua hoteli ama jumba la kifahari kwa maana kuna kiti cha kubembea kilichoko hapo.

Eneo hili ni eneo iliyo na mimea nadhifu na ni mbali ambapo gari za kila aina haswa tukutuku hukuja kutua au kungoja abiria. Watu hawa wanaonekana wameketi wakipiga gumzo.

Bango hili lina sheria kwamba aliyekieka hapo aliieka sehemu ya Mombasa, na ni bango linalonyesha kwamba kanisa limeitimisha miaka ishirini na tatu.

Pahali hapa ni pahali pa kitalii haswa pale ambapo kumejengwa vitu vinavyofanana na makaburi vilivyowekwa bango kwenye kila kitu kilicho vilivyowekwa mabango ya rangi nyeupe.

Mashua hii imebeba watu kadha kadha wanawake kwa wanaume ambao wanapelekwa kwenye msafara wa maji ili wajibarizi na wafurahie maji. Watu hawa wanaonekana kwamba ni watalii na wamekuja kujivinjari.

Viti hivi vya kuvutia vinaonyesha kwamba ni sehemu ya gari ya reli ama vile ndege, ambayo watu ambao hubebwa hapo ni watu wanaoketi kwenye First Class .

Eneo hili ni eneo la kujivinjari haswa hoteli iliyotengenezwa na makuti ambapo watu huja kutulia. Eneo hili lina pahali ambapo huvutia watalii sanasana.

Eneo hili lina nyumba nyingi na pia inaonyesha vitu vilivyotumika kutengenezea meli na pia vyombo vya usalama vilivyotumiwa na watu wa kitambo.

Jengo hili la kuvutia ni la aina ya ghorofa, gari lililoko hapo ni aina la tukutuku ambalo linangoja kubeba abiria. Dereva yule anaonekana kuwa na mwenye subra kwa maana haegeshi amesimama tu.

Jengo hili ni jengo la kifahari iliyo na ghorofa ya rangi ya nyeupe. Mimea iliyoko hapa ni mimea iliyonadhifishwa na kusafishwa kwa maana nyasi zimetengenezwa zikawa vizuri.

Eneo hili ni eneo iliyo namaji mengi, na anayechukua picha hii anaonekana kwamba ako sehemu kwa maana tunaonyeshwa juu ya maji kama vile bahari na mwenye kupiga picha labda ako kwenye ndege.

Watu hawa, haswa wanaume wanaonekana kutoka kwenye jengo la serikali la kusaidia raia. Jengo hili hutumika kusaidia wananchi kutatua shida tofauti.

Wanaume hawa wawili, wenye dini ya kiislamu, wamevalia nguo haswa ya kanzu wakiingia kwenye jumba hili. Ambapo panaweza kuwa ni maabadi yao ya kuswali ama ni pahali ambapo wanaenda mkutano.

Bango hili ni bango lililoko katika eneo la kitalii, iitwayo Fort Jesus. Bango hii ni bango ya inaonyesha maandishi ambapo yasema kwamba, katika nchi ya Ureno kulikuwa na vita na mambo kadhalika.

Mtaa huu kama ilivyoandikwa kwenye bango ni mtaa wa Diani na pia ni mtaa ambapo kuna mnada ambapo watu uenda kununua vitu. Mtaa huu una bango pia unaoashiria kuweko kwa uwanja wa ndege na mimea imemea huku kuonyesha mtaa ulio na rutuba.

Basi hili lenye maandishi, maandiko ya Pioneer linaonekana kwamba linafuatwa na basi ingine iliyo mbele yake na ziko pahali ambapo abiria hugoja kuabiri gari.

Eneo hili ni eneo ambayo mazingira ni mazingira ambayo yamezungukwa na mchanga iliyo na rutuba kwa maana mimea imestahimili na kumea vizuri, ingawaje inafanana na magugu.

Chombo hiki cha maji kimebeba watu wengi ni aina ya mashua ama dau. Chombo hiki hutumika kusafirisha watu kuwavukisha ng'ambo moja hadi kingine, na sana sana pia watu huja kujibarizi na kujifurahisha.

Ufuo huu, bahari hii inaonyesha feri iliyobeba mizigo mingi feri hii inaonekana ipo kwenye msafara wa kuenda kupakuliwa au kupakia.

Wachezaji hawa mashuhuri wanaonekana kusakata kabumbu kwenye uwanja wa kuchezea. Wachezaji hawa wanaonekana kwamba wanapigania mpira.

Ghulamu huyu anaonekana kutembea akienda pahali pengine. Mazingira haya ni nadhifu, yanavutia, yanakaa kama kana kwamba yako kwenye.

Vyombo hivi vya maji ni vyombo vya usafiri. Nikama vile mashua na meli. Vyombo hivi hutumika kusafirisha watu kutoka eneo moja hadi pengine, na hupita juu ya maji.

Mzigo huu ambao uko kwenye konteina, inaonekana kutolewa na kupakuliwa kutoka kwenye chombo kama vile trela ama meli. Mtu aliyesimama apo anaonekaana pia anaangalia jinsi mzigo unavyotolewa.

Jengo hili la ghorofa ni jengo ndefu sana ambalo linavutia, linaonekana kama ni shule ama ni jengo paku, jengo la kuabudu.

Watu hawa wameketi nje ya msikiti, kwa maana wanaonekana kwamba wametulia, wakingoja masaa ya kuingia kuabudu. Ama wanajibarizi tu, kwa maana hawaonekani wakifanya kitu chochote.

Bahari hili ni bahari lililokuwa na maji mengi na masaahaya yanakaa masaa ya asubuhi ama mchana kwa vile maji yanaonyesha mawimbi yanayokuja na kuenda.

Eneo hili ni eneo la kupata huduma ya kiserikali ambayo inaitwa, Huduma Centre. Ni kituo ambacho watu huja kusaidiwa kutatua shida zinazokumbwa na mwananchi wa kawaida.

Jengo hili ndefu linavutia sana. Ni la aina ya rangi ya nyeupe inayoashiria kwamba ni pahali pa kuabudu hasa kwa waislamu kwa maana kuna kengele iliyo juu hapo. Jengo lililofuata ni ya rangi ya machungwa.

Ndege hii, ndege iliyotua na kungoja abiria waingie kwa maana ndege haiko kwenye maegesho. Ni ndege ya rangi nyeupe na rangi ya buluu.

Eneo hili ni eneo la bahari ambapo ni ufuo, pahali ambapo maji haifiki sana sana. Mchanga iliyoko hapa ni mchanga wa aina ya nyeupe na mimea iliyo hapa ni mimea inayomea karibu na mawe.

Mazingira haya ni kwenye ufuo wa bahari ambapo mchanga ulio hapa ni mchanga wenye rangi nyeupe, mmea inayomea huku ni mimea inayomea pahali ambapo kuna ukosefu wa maji mzuri.

Jengo hili la kuvutia aina ya ghorofa ni jengo ambalo linakaa kana kwamba ni mahali pa kuabudu, kwa maana ina maandishi. Na pia inaweza kuwa ni jengo la kiserikali kwa maana imetiwa.

Eneo hili ni eneo la bahari, iliyo na maji na iliyotulia na pia ndege ilioonekana pale juu inaonyesha kuwa inasafiri juu ya maji.

Mandhari haya ya bahari Iko pahali ambapo pametulia kwenye ufuo na haswa kwenye mtaa wa pwani. Mahali hapa ni mahali pa kitalii ambapo watu huja kupunga hewa na pia kutulia tu na kubarizi.

Jengo hili ni jengo la kifahari haswa hoteli ambapo watu huja kujitumbuiza na kujibarizi. Jengo hili ni maarufu kwa maana inaashiria watu wa tabaka la juu ndio wanakuja hapa.

Mtaa huu ambao uko kwenye kifuo cha bahari ni mkahawa ambapo watu huja kulia, kufanya mikutano yao na pia kujivinjari. Mtaa huu umetengenezwa pahali nadhifu ambapo mtu anaweza kuona jinsi bahari inavyokaa.

Eneo hili ni eneo la kupakia na kupakia mizigo kwa maana kuna mashine inayoonekana hapo ndefu ambayo sana sana hupatikana kwenye port na pia pahali pa kubebea mizigo.

Bandari letu lina meli na mashua ya aina tatu mbayo yanaonekana yako kwenye msafara au katika kutua na ndani na humo ndani kuna watu ambao wanangoja kusimamishwa.

Nazi letu la aina ya dafu limeanguka kwenye ufuo wa bahari. Nazi hii ni yenye rangi ya green kwa vile bado haijatolewa ikawa nazi.

Jumba hili, ni jumba lililotengenezwa kwa makuti inayokaa kana kwamba ni hoteli ama ni pahali watu huja kujiburudisha, picha hili limepigwa na mtu aliye kwa gari hili anayetaka kuingia huku ndani.

Mahali hapa ni mahali ambapo watalii huja kujibarizi kwa maana kumetengwa na kuekwa viti na pia kumewekwa mazingira ya kufurahisha.

Jengo hili liko katikati mwa jiji, kwa maana imezingirwa na magari, na pia jengo hili lina mambo kadhaa kadhaa hasa kanisa, na pia mambo tofauti tofauti. Magari yaliyoko hapa yanayoonekana kuwa yanangoja abiria.

Ukumbi huu ni ukumbi ambapo watu wa dini ya kislamu huja kuskiza mwakilishi wao ambaye sana sana huitwa Sheikh. Aliye hapa anaonekana kupeana gumzo na watu wanamsikiza watu ambao wamekaaa chini.

Mtaa huu ni mtaa ambapo magari ni mengi saana. Magari haya ni ya kubebea abiria yanaonekana kwamba yamesimama ama yako kwenye msafara yanangonja kupishwa. Magari haya ni ya kila aina kuna tukutuku, nisani na pia kuna maghorofa kadhaa kadhaa.

Uwanja huu wa ndege ni uwanja wa kuegesha vyombo vya hewani haswa ndege. Ndege hili linaonekana kusimama na kungonja kupakiwa mizigo na hili gari liliko hapo.

Ghorofa hili la kifahari ni ghorofa inayoonyesha kwamba ni msikiti ama pahali pa Waislamu pa kuabudu kwa maana anayeingia ndani anaonekana kuvalia kanzu na wa jinsia ya kiume.

Bango letu linaonyesha kwamba ni eneo pa kuonea vitu vya kitambo inayoitwa Museum . Eneo hili linaonyesha kuhusu tamaduni za Warabai, na inayofadhiliwa na watu wa Ujerumani.

Jengo hili kwa jina Stanbic Bank linaonyesha mahali ambapo pesa huekwa na kwenye barabara kuna watu wanaotembea na kuna dereva wa gari aina ya tuktuk ambayo gari hii huwa ya miguu mitatu.

Garimoshi laonekana kuegeshwa kwenye reli. Gari hili huwa ni ndefu mno na linabeba watu wengi na huenda masafa marefu kulingana na jinsi ilivyopangiwa na kandawala wake.

Chumba hili liko kanakwamba inamalizwa kujengwa ama iko kwenye ndio inakengwa au ni jumba la kitambo linavhokaa kama vile kichochoro na pia linakaa kama jumba la kale mno.

Eneo hili ni eneo la kupata huduma ya serikali. Wanaume hawa wanaonekana kufanya kazi moja wao anaonekana kupiga mhuri na kuchukua fingerprints za anayeshukiwa.

Pahali hapa ni pahali ambapo feri huleta mizigo yake kwa maana inaonyesha kana kwamba ni poti kwa vile kuna aina tofautitofauti za mashine za kubebea mizigo.

Eneo hili ni eneo la kitalii kama ilivyoandikwa kwenye bango. Eneo hili ni pahali ambapo watu huja kuona mambo iliyofanyika ya jadi kwa maana inaitwa, National Museum of Kenya, Kongo Mosque.

Pahali hapa ni pahali ambapo watu huja kulala kwa vile ni mlango ambayo ina nambari inje. Pahali hapa panaweza kuwa ni Nyumba ya mtu ama hoteli pahali pa kulalia.

Sehemu hii ya bahari ni kwenye ufuo ambapo maji yanaonekana kuwa ni mengi na ni mandhari ya pwani. Bahari hii hutumika kupitisha vyombo vya majini kama vile meli.

Nisani hii ni nisani ya aina ya iliyotiwa rangi ya kila aina kuna rangi nyekundu na pia imesajiliwa kwenye bango liloandikwa ℎapo.

Eneo hili ni bahari na pia barabara. Barabara yetu imepita juu ya bahari. Hii inaonyesha teknolojia mzuri sana na muundo wa kisasa ambapo watu wanaweza fikishwa pahali wanaenda kwa kutumia barabara.

Eneo hili ni eneo la kupata huduma ya kiserikali huduma hii sana sana huwa ya kuhusu mambo yanayotatiza mwananchi wa kawaida haswa wa Kenya, watu hawa wanakaa kama wahandisi.

Jengo hili lililo na mlango wa rangi ya buluu ni jengo la pahali watu huja kuabudu, watu haswa wa dini ya Kikristo.

Hapa ni ufuo wa bahari ambapo watu hutembelea. Pahali hapa maji hufika wakati wa jioni jioni na pia watu husurusiwa kutembea maana maji huwa si mengi mno.

Eneo hili la kifahari ni eneo kama vile mkahawa ambapo watu hukuja kujivinjari na sanasana inaonekana kwamba iko kando ya bahari kwenye ufuo. Mahali hapa panaweza kuwa ni pahali pa kulala ama pa kula.

Watu Hawa ni fundi ambao wanatengeneza barabara kwa maana wamevalia sare za mjengo watu Hawa wanabeba mchanga na wanatengeneza barabara kando ya bahari.

Jengo hili kama ilivyoandikwa FEM Mombasa kwa kirefu ni Faith Evagelistic Ministry . Jengo hili ni aina ya kanisa ambapo waumini huja kuhubiriwa pia wao wenyewe huja kuomba na ni wa dini ya kikiristo.

Watu hawa wawili wanaonekana kwamba ni wavuvi ambao wameekelea nyavu zao tayari kuvua samaki. Wavuvi hawa watatu wamejigawanya kila mtu na kazi yake kwa maana kila mtu amesimama pembeni na kushikilia shughuli mojamoja.

Haya ni michoro iliyochorwa kwenye ukuta na michoro ya kuvutia. Kuna picha ya matawi, maua yaliyopigwa rangi ya manjano, rangi ya machungwa na rangi ya samawati.

Hapa kuna mashua ya kila aina inaonekana sehemu hii ni pahali ambapo wavuvi huja kuvua samaki kwa sababu mashua mengine yako kwenye maji, yengine yako ufuoni yakingoja wavuvi.

Pahali hapa ni kanisani haswaa pahali ambapo mhubiri husimama na kufanya injili yake kwa maana kuna chombo hiki kilicho andikwa Friends Church ambapo watu husimama kutoa tangazo kuhubiria watu.

Jumba hili ni la hoteli, pahali ambapo watu ama wageni huja kulalia. Ni jumba la kifahari kitanda kimetandikwa ni nadhifu, pia kuna pahali pa kuketi.

Hawa ni wachezaji wakutumbiza watu, haswa watalii, wanaumme kwa wanawake, wamejumuika hapa wakicheza na kusakata ngoma, kwa maana wamevalia nguo za uchezaji na vya kudensi.

Eneo hili ni pahali ambapo watu hungoja kupata huduma ya serikali. Karatasi iliyoshikiliwa na mwanaume huyu, inaonyesha kwamba ameenda kutafuta huduma kwenye stesheni ya serikali.

Jumba hili la ghorofa limejengwa kwenye maeneo ya mawe mawe nyingi na katika mazingira iliyo iliyonadhifu kabisa kwa sababu kuna kuna mimea mimea zimemea hapo. Eneo hili pia linaonekana kuwa na stima.

Watu hawa ni mashabiki wa timu inayovalia nguo ya bluu na nyeupe. Timu hii hasa huitwa FC Leorpard. Mashabiki hawa wanapenda sana kutazama mpira.

Hili ni aina ya jumba iliyojengwa kwa mawe, mawe magumu magumu. Jumba hili linaonekana kuwa ni aina la kitalii kwa maana lina thamani sana.

Gari hili ni la aina ya lori ambayo hutumika kubeba mizigo. Mtu ambaye amesimama pale ndani anaonekana kupakia mizigo na amevalia nguo rasmi za kazi ili asiumie.

Barabara hili limepita juu ya bahari, jengo ,na barabara hili linapitwa na magari na watu pia na inaonekana kuwa ni upande wa Mombasani ambapo bahari ndio iko kubwa.

hili ni jumba la makuti ambalo hutumika sana sana na watalii ambao huja kuona jinsi watu wanavyoishi kwenye ufuo wa bahari jumba hili pia linaonekana kuwa pahali pa kuwekea mashua na vyombo vya baharini.

Maabadi haya ni ya msikiti ambapo waislamu huja kupiga sala zao. Watu wanaonekana hapa ni wanaume kwa watoto hasa wa jinsia ya kiume.

Watu hawa ni wachezaji wa timu ya mpira ailivyo ni timu ya rugby ama mchezo wa kambumbu lakini wanaonekana kwamba wameshinda medali na pia wameshinda chombo cha dhahabu.

Eneo hili ni pahali pa kuchezea mchezo wa basketball wachezaji hawa wawili wanaonekana kujifunza kwa sababu hakuna watu wa kuwa shabikia. Pengine wanafanya mazoezi.

Eneo hili ni eneo la msikiti kwa maana imeandikwa Congo Mosque. Hapa tunakaribishwa kwenye msikiti ambapo Waislamu huenda kuswali na eneo hili ni nadhifu sana.

Mazingira haya yanaonyesha, kazi ya kupakia mizigo kwa vile kuna, mashini kadhaa ya kuinua ya kuinua container . Pahali hapa ni pahali pa kupakia vitu haswa mizigo.

Bango hili ni bango la hoteli mahali ambapo watu huja kulia. Bango hili linaonyesha kwamba siku hiyo, saa moja hadi saa nne, kutakuwa na ofa ya vyakula kadhaa kadhaa.

Kijigari hiki linaegeshwa kwenye barabara nadhifu ambayo sanasana huitwa highway kwa maana huwa haina hitilafu yoyote kama vile bumps na gari hizi huwa zinafuata sheria.

Jumba hili linaitwa UNESCO World Heritage Site. Mahali hapa ni pahali pa kitalii ambapo watu huja kuona vitu kadhaa kadhaa vya kitamaduni na pia vitu vya kitambo.

Eneo hili ni ufuo wa bahari ambapo kunaonekana kuwa na mtalii anayetembeza jibwa lake kwenye maandhari haya nadhifu.

Watu hawa wanaswali na ni wa dini ya kiislamu kwa maana wanaonekana kuwa wako kwenye katikati ya sala. Haswa ni wanaume kwa watoto wa kiume.

Vyombo hivi vya bahari ni vya aina ya meli, ambao hutumika kubebea mizigo, magari, na pia kusafirisha watu na mizigo katika upande mmoja kwenda kwingine. Vyombo hivi vinaonekana bado viko safarini.

Hawa ni wafuasi na mashabiki wa timu iitwayo Gor Maia kama vile bango ilivyo andikwa pale. Wafuasi hawa wanaonekana kufurahishwa sana na mambo yanayo endelea hapo.

Eneo hili ni eneo la kiarabu na inaeza kuwa kama pahali pa kuabudu ama hoteli kwa vile imenadhifishwa imenadhifishwa na mataa ya kifahari.

Mashua hii imetua, kwa maana mvuvi ama anayelilegesha hayuko karibu ama amemaliza kazi yake ya siku hiyo. Mashua hii hupatikana sana sana kwenye bahari, haswa upande wa pwani.

Hapa ni rais wetu William Ruto anaapishwa akiwa amesindikizwa na bibiye Rachel Ruto. Siku hii kama tunavyokumbuka ni siku ya kuapishwa kwa rais wetu.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari ambapo watalii huja kutembea na kuwaona wanyama. Eneo hili linaitwa Diani Turtle Watch ambapo watu huja kuangalia wanyama wa majini.

Gari letu hili aina ya lorry ambayo inaonekana kwamba imebeba mizigo, mizigo mizito sana kwa maana bango lililowekwa nyuma limeandikwa wide load lina maana kuwa ni mzigo mkubwa sana.

Wanaume hawa wanaonekana kufanya kazi ya kujenga na pia kupaka rangi kwa jumba hili. Nyumba hili linaonekana kwamba linajengwa ama linafanyiwa ukarabati kwa vile wanaume wanaonekana kusaidiana kazini.

Mazingira hata ni ya eneo ya bahari kwa vile kunaonekana kuna maji mengi na mimea haswa yale yanayo mea kwenye baharini. Eneo hili kinaonekana kama hoteli na pahali pa kitalii.

Mazingira haya wanaonekana kukuwa vizuri kwa maana ni rangi samawati inaoonyesha kwamba mvua inanyesha vizuri kwa vile mandhari imekuwa na utulivu.

Jumba hili ni jumba la kifahari na inavutia kweli kweli kwa maana imejengwa kwa makuti na pia inaonekana kuwa ni jumba la kitalii na liko kwenye mtaa wa pwani ambapo watalii hupenda kukuja.

Maabadi haya ni pahali ambapo Wahindi huja kuabudu. Sanamu zilizoko hapo ni sanamu za kihindi. Kuna sanamu za wanyama na watu ambao wanaonekana wamekusanyika ili kuja ibada.

Eneo hili ni pahali ambapo watu wanakuja kusaidiwa kusuluhisha mambo kadhaa wa kadhaa. Kuna tarakilishi na mhudumu ambaye anahudumia watu. Kuna posta iliyoandikwa DCI kumaanisha kuna mambo yanayoitaji kuangaliwa.

Jumba hili ni pahali pa kuabudia haswa ya kiislamu. Jumba hili linaitwa msikiti. Wafuasi wanaokuja hapa huwa ni waislamu kama vile dada yule tunayemuona amevalia buivui anaonekana kwamba ametoka kule ndani ama ndio yuaelekea.

Gari hili linaonekana kupakiwa mzigo gari ambalo ni la aina ya Toyota na mzigo unaopakiwa ni wa aina ya mbao kuonyesha kwamba kinachobebwa hapo ni kifaa kizito.

Eneo hili ni pahali pa kuabudu ambapo sanamu iliko hapo ni ya Mama Maria ambaye ni mama wa Yesu. Sanamu imetengenezwa kwenye mawe mawe hivi. Watu huja hapo kuomba.

Hapa ni pahali pa kitalii maana kuna bahari ambayo ina maji mengi. Nyani ambaye anaonekana kuwa anapumzika kwenye kwenye mti aliyoegemea.

Pahali hapa ni pahali pa ndege pa kutua. Uwanja huu kawaida huwa imetengewa ndege vya kila aina haswa kwa maana uwanja huu haukai mkubwa vile, umetengewa ndege ambaye si kubwa vile. Inaonekana kwamba imetua, ama inangoja abiria kuja kuliabiri.

Chombo hiki cha bahari ni chombo cha usafiri na haswaa ya kubebea mzigo andao huitwa meli. Chombo hiki hubeba mizigo ya kila aina na mizigo ambayo ni nzito nzito na huchukua muda kufika ufuoni.

Pahali hapa ni pahali panapouzwa sharubati iliyoko kwenye boxi na inaonekana kwamba sharubati hizi ni za aina ya delmonte ambayo yako kwa bei ya ofa kwa vile imeandikwa neno promo.

Watu hawa haswa wale ambao wameketi wanaonekana kufanya kazi ya serikali kwa maana wanajaza hidhibati za serikali kwenye karatasi. Wengine wanapigwa wengine wanachukuliwa fingerprints .

Maabadi haya ni ya wahindi kwa sababu ina neno temple , inaaminika kwamba wahindi ndio huenda kupiga sala zao katika temple hili. Eneo hili lina watu wengi lakini wengi wao si wahindi.

Kituo hiki ni pahali pa kupata huduma za serikali kwa maana inaitwa huduma center na anayeonekana hapo ni polisi ama mlinda usalama mjini anaamka na kuja kutafuta msaada.

Trela iliyoko huu hapa inaonekana kutua ili kupakuliwa mizigo au liko kwenye pahali pa kuwekewa mafuta na linaonekana limesimama ili litiwe mafuta.

Hapa ni kanisani, ni wakati wa matawi inayoadhimshwa siku ya Easter . Inaonekana dini ili ni la kikatoliki maana wafuasi wake wamevalia nguo nyeundu na kunaonekana msmamizi ambaye ni padri.

Mtu huyu anaonekana kusafisha ufuo wa bahari, yaweza kuwa amejitolea ama ndio kazi yake. Bahari hili linaonekana kuwa la utulivu kwa maana maji hayajafika ufuoni.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa mpira. Mashabiki hawa wamevalia shati ya manjano na wengine ya samawati na wengine pia wamevaa shati ya rangi tofauti tofauti na wanaoneka kuwa wenye furaha.

Eneo hili lina matakataka mengi. Watu wanaotembea hapa inaonekana wana tabia ya kutupatupa takataka na kuna ambaye amejipea jukumu la kusafisha eneo hili.

Mashua hili limebeba abiria ambao wanaonekana kuwa wanafurahia mandhari ya bahari kwa maana kuna mtalii ambaye anaogelea na kuna wengine wako ndani ya mashua.

Sehemu hii ni ya bahari ambayo huvutia watalii kwa sababu ya vile jumba vilivojengwa na makuti na kuonyesha kwamba ni aina ya hoteli ya kifahari ambapo watu huja kulala.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa kuna gari la tukutuku ambalo limeegeshwa na linataka kumpisha gari nyeupe. Barabara hii inaonekana kuwa haina shughuli nyingi kwa vile magari hayako mengi.

Basi hili la aina la kuli ambayo iko barabarani inaonekana ina wateja ndani na kuna mtu ambaye kivuli chake kinaonekana akipiga picha.

Wachezaji hawa wa kambumbu wanaonekana kusakata mpira. Na mpira ambao mashabiki wameketi wakingoja kuona mshindi, wachezaji hawa ni wa timu viwili, timu ya samawati, na ya bluu.

Hili ni bandari ambalo mashua, meli na vyombo vyote vya baharini hutumia kuvukia. Vyombo hivi hasa huwa ni vyombo vya usafiri na watu huja kusafiri au kujiburudisha.

Watu hawa ni halaiki ya watu ambao ni wa dini ya Kiislamu na inaashiria kwamba wamekuja kuswali endapo kwamba siku hii ni ya Idi. Wengi hao ni wanaume kwa watoto, hakuna dalili ya wanawake.

Eneo hili ni pahali pa kutengenezea vitu kadha wa kadha kama vile mkeka unaotengenezwa na makuti na vitu vinginevyo. Mwenyewe anaonekana akiwa akipiga picha akiwa ndani ya gari.

Bandari hili ni pahali pa kupakia mizigo haswa mzigo yanayokuja kama container kwenye bahari. Vimeletwa na meli na vinatoka mbali mbali. Mizigo hizi sanasana huwa vimepakiwa vitu vikubwa vikubwa.

Haya ni matunda haswa tikitiki maji, nanasi, maembe na sharubati ambayo ni juisi sharubati ya maji ya matunda. Matunda haya huwa haswa ni matamu, wenye sukari nyingi na pia inafanya mwenye anazila awe na afya bora.

Jumba hili ni jumba lililo na fan na pia mwangaza wa kuvutia. Jumba hili linaweza kuwa maabadi ya kiislamu ama hoteli kwa maana imeandaliwa ikavutia.

Hawa ni wachezaji wa kenya na ni wanawake. Wachezaji hao wanne wanaonekana wakipigwa picha. Wamesimama ili wapigwe picha, ili, kuonyesha umaarufu wao kwenye michezo.

Bahari hili limetulia kwa vile mashua haisongi. Ima maana kuwa hakuna shughuli maalumu inayotengeka hapa baharini. Kwa vile maji imetulia na hakuna watu waliokaribu.

Watu hawa ni mashabiki wa timu fulani ama wafuasi wa mtu fulani ambaye ni mwanasiasa. Moja wa mashabiki hawa amevalia bendera yetu ya Kenya na anaonekana kuwaigiza mashabiki wenzake.

Basi hili kwa jina, Cool, linaonekana kutua, kwa vile imekuja kubeba abiria. Ama imesimama tu, ili kungoja wakati wake ili ibebe abiria. Pia kuna gari ingine ndogo nyeupe, inaonekana pia imekuja tu kutua.

Cheti hiki ni aina ya paspoti ambayo inatumika kusafiria nchi ya ukaibuni. Mtu huyu kwa jina Joshua ambaye ni mkenya amepewa paspoti hii ili aweze kusafiri anapotaka na kulingana na maelezo yaliyo hapa anashida la kimwili kama vile autism na pia ni mtu mweusi.

Kikapu hiki kimebeba samaki wadogo wadogo, ambao wamevuliwa na samaki hawa wanaonekana hawana maisha. Kwa vile, hawako kati hawako karibu hawako ndani ya maji.

Eneo hili ni ufuo wa bahari . Majumba haya ni majumba ya makuti kwa maana yametengenezwa na miti na makongo ya matawi matawi. Jumba hili linaonekana ni jumba la kistarehe tu.

Eneo hili ni eneo ambayo wanyama wa baharini hutengenezwa sanamu yake ili kuuzwa au kwa niaba ya kufunza watu ambao wanakuja kuona wanyama hao.

Eneo hili ni eneo la bahari ambapo watalii huja kutembelea, ama pia watu wa kawaida wanaokuja kutembea tu kutazama ufuo wa bahari na maji ilivyotulia.

Maandishi haya ni maandishi yanayofanywa na piko. Piko hutumika kurembesha wanawake haswa waswahili ambao huiona ikiwa nadhifu. Urembesho huu sana sana huwa maua ama chochote kile.

Eneo hili ni eneo la bahari. Kuna ngamia. Ngamia hawa wanatumika kubeba watalii. Watalii hawa wanaonekana ni wazungu na pia kuna waafrika ambao wanakaa ni wenyeji wa hapo wanaotembeza ngamia hawa.

Eneo hili ni mazingira kama ya hoteli ambapo watu huja kujiburudisha, kuna viti kadha kadha na maandhari yenyewe inaonekana kuwa na utulivu yenye kuvutia.

Mahali hapa ni pahali pa talii kwa maana mazingira ni mufti sana. Kuna bahari karibu na miti iliyotulia. Madhari ni nadhifu na hakuna watu kwa maana hakuonyeshi shughuli yoyote.

Jumba hili nadhifu limetengenezwa haswa kwa sababu ya hafla inayotakiwa kufanyika hapa, ambayo inaweza kuwa ni hafla ya harusi ama mambo mengine, kwa sababu kuna maua yaliyoangushwa chini na pia kumeandaliwa vizuri.

Mahali hapa pa kitalii panafanana na pahali ambapo migodi hutolewa, na pia inaonyesha kwamba vyumba vya kitambo ambavyo watu waliletwa ili kuteswa.

Hili ni jumba la serikali la Huduma Center ambapo watu hukuja kupewa huduma tofauti tofauti za serikali kama vile kutengenezewa kitambulisho kama imepotea.

Hili ni eneo la bahari ambapo kuna mimea haswa ambayo huonekana baharini, mchanga wa bahari ambayo ni nyeupe nyeupe. Bahari hili limetulia kwa maana ni ufuo wa bahari.

Hili ni jengo la kifahari ambapo ina magari mazuri mazuri na pia una muonekano wa hoteli ama ofisi ya mabwenyenye.

Chombo hiki ni chombo cha kusafiria haswa ndege au gari la moshi ya kisasa. Viti vimetengenezwa vizuri na vina vutia kuonyesha usafiri wa kisalama.

Magari haya ni aina ya tuktuk ambayo yamesimama kama vile hakuna shughuli inayoendelea humu, magari haya huwabeba abiria hasaa wale ambao huishi katika eneo la Mombasa Mombasa hivi ama pia Nairobi.

Daraja hili ni la kutisha kwa maana linaonekana kwamba haliwezi kubeba mtu kwa vile imepakiana karibu na mashua ambayo inaonekana inatumika na wavuvi kuvuka kwenye maji haya.

Eneo hili ni pahali pa kupata huduma za serikali haswa pahali pa kupata vipande vya vitambulisho ambavyo vimekusanywa hapo ili watu waje wachukue.

Hapa ni pahali pa maji mengi. Maji ambayo yamekaribia ufuo wa bahari. Mtu yule anaonekana kutembea katikati ya bahari, hivi inaonyesha bahari hili halina maji mengi sana kwa wakati huo.

Mtaa hii ni mtaa wa pwani kwa vile mchanga inayoonekana hapo ni mchanga wa baharini, pia miti iliyozunguka hapo ni miti inayopandwa eneo ya baharini.

Ufuo huu wa bahari inaonyesha maji iliyotulia, na maandhari matulivu kwa vile hakuna aliyekuja karibu na bahari hii.

Eneo hili kama lilivyoandikwa ni karibu na maabadini, kwa maana kanisa iliyoko hapo inaitwa Mombasa Pentecostal Church. Halafu kuna gari hapo aina ya nisani ambayo inatumika kubeba abiria. Wengi wao wanaweza kuwa wanakuja kuingia kanisani ama gari liko kwenye msafara.

Wakati huu ni mida ya majioni kwa vile jua inaonekana kutua, kwenye eneo la bahari. Maji yametulia, meli na mashua hazisongi kuonekana hakuna shughuli maalum inayotendeka.

Jumba hili ni nadhifu sana na mandhari yake inaonyesha kuwa mahali pa kitalii haswa hoteli kwa vile imetengenezwa na makuti na imetengenezwa ikawa nadhifu kwa watalii.

Ufuo huu wa bahari ni pahali ambapo watu huketi wakipunga hewa ya bahari. Mwanaume yule anaonekana kutembea, kwa maana bahari imetulia haina maji mengi.

Mashua iliyo hapa ni ya kitalii kwa maana haionyeshi uvuvi mbali ya watalii ambao wanaezakuja kuegeshwa ili wapate kufurahia maji mengi. Mtu yule anayeonekana kama mtalii anayetamani kuipanda ile mashua.

Hii ni mandhari ya ufuo wa bahari, yenye inaashiria sehemu ya utalii. Wakati huu hakuna shughuli nyingi zinazoendelea za kitalii lakini kuna majumba kadhaa kadhaa.

Eneo hili ni eneo la kihindi ambapo umejaa sanamu zao na vitu vyao vya kuabudia. Eneo hili watu huja kama watalii ili waweze kuona dini tofauti.

Mazingira haya ni ya bahari. Kunaonekana kuwa kuna mashua iliyoekwa kwenye ufuo wa bahari. Mtaa huu unakaa kama ambao ni hoteli kwavile kuna jumba vinavyo tengenezwa na makuti.

Mwanamwali huyu aliyevalia buibui anaonekana kutoa hotuba haswa ya watu waliopewa ufadhili. Ufadhili huu inaonyesha unapeanwa na wanawake waislamu.

Hii ni aina ya hema ambayo yameekwa kwa ajili ya kusubiri watumiaji wake ama yanauzwa kwa maana yako mengi zaidi. Hema hizi hutumika kukinga upepo.

Dada huyu kwa majina Helene Rafaela Namisi ako katika mahojiano ili awe jaji wa high court . Mwanamke huyu tunaomba apate kiti.

Mtaa huo ni mtaa uliotulia na una msikiti ambayo inaonekana limewavutia watu kuenda kuabudu hapo ndani. Msikiti huu si mkubwa vile lakini ina wafuasi.

Bahari hili ina mashua manne ambayo yana vyombo hivi vya bahari ni vya aina ya meli vyote ni meli hakuna mashua yanaonekana kuwa yamebeba mizigo na yanaenda kupakuliwa.

Jengo hili linaonyesha barabara juu ya bahari kwa maana gari linaonekana kupita hapo juu. Jengo hili linakaa kuwa imara na haitishi kwa vile imetengenezwa vizuri.